Hili ni duka la kuuza mapambo. Mapambo yamepangwa kwenye rafu. Nguo zimepangwa kwa utaratibu pia. Duka ni safi na lina vigae vyeupe. Kuna picha za wanadada zilizotundikwa kwenye ukuta.

Haya ni maeneo ya kuuza nguo kunazo sketi na suruali ndefu, chumba ni safi na kina mwanga unaotoka kwenye balbu zilizo kwenye dari. Biashara kama hii hukuza uchumi wa nchi.

Magari mawili yamesimama kwenye eneo lenye nyasi ya kijani kibichi. Maeneo yenyewe ni ya nje na ya wazi. Watu wako katika shughuli labda kuna hafla fulani inayoendelea.

Kunalo gari limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi ya kupendeza na magurudumu yake bado yanaonekana mapya, labda halijatumika sana. Lina nambari la usajili wa Kenya.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Inaonekana backdoor jipya. Magurudumu yake yanang'aa na labda hayajatumika. Ina nambari la usajili la Kenya.

Gari jipya linaingizwa pembeni, lina rangi ya jivu .Nambari lake la usajili ni la Kenya. Lina vioo vinavyong'aa magurudumu yake yanaonekana bado mapya, labda gari hili halijatumika.

Magari yenye rangi na miundo tofauti yameegeshwa hapa. Ni katika maeneo ya asili. Yana nambari za usajili za Kenya. Labda yanangoja kuuzwa. Yana magurudumu mapya.

Hii ni duka la kuuza bidhaa za kitamaduni. Kunayo michongo ya binadamu. Kuna bidhaa kama mikufu, herini na hata shanga. Kwa kawaida bidhaa hizi hupendwa sana na watalii.

Mandhari niya sokoni. Viungo vyenye rangi tofauti vimewekwa kwenye ndoo. Hapa ni katika mahali pa kuuza bidhaa. Wanunuzi hujaa hapa ili kujipatia bidhaa wanazo taka. Uchumi hukuzwa kwa kupitia biashara kama hii.

Ni katika soko la kitamaduni bidhaa zimewekwa kwa utaratibu , zingine zimewekwa chini, kunaye muhuzaji ameinama labda anatafuta bidhaa uchumi ukuswa kwa kupitia biashara kama hizi

Rundo kubwa ya vitunguu imewekwa hapa. Kunaye mwanamke mmoja na mwanaume aliye ndani ya Lori. Labda vitunguu hivi vinasafirishwa katika maeneo ya soko. Ukulima huu wa vitunguu husaidia kukuza uchumi wa nchi.

Haya ni maeneo ya soko no. Vifaa vimepangwa ndani ya boksi. Kuna matunda na hata mboga. Kuna kamba zimening'inizwa kutoka kwenye dari. Labda ni za kuandika matunda kama vile ndizi.

Hii ni mojawapo ya mali isiyohamishika. Kuna jumba moja kubwa ambalo lina madirisha makubwa. Mwangaza unaonekana kutoka ndani. Roshani zake zimetengenezwa kwa kutumia vyuma.

Moja wapo ya mali isiyohamishika. Jengo lenyewe limejengwa kwa muundo wa kisasa. Ina madirisha makubwa ya kuweka mwanga ndani ya chumba. Kipo kibango kimewekwa nje kuonyesha nambari za simu unazoweza kupiga.

Hii ni duka kuu la kuuza bidhaa. Hapa ni mahali pa kuuzia nyama. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu. Vipo vibandiko vidogo vimewekwa ili kuonyesha bei. Muundo wa duka hii ni wa kisasa.

Hili ni duka kuu. Ni sehemu ya kuuzia vinywaji kama vile soda na pombe. Duka ni safi na bidhaa zimepangwa vizuri. Kunavyo vibandiko vidogo vinavyo onyesha bei ya bidhaa hizi.

Hii ni sehemu ya duka kuu la Quickmart. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu. Duka lenyewe ni safi na lina vigae vyeusi. Mwangaza unamulika duka hii kutoka kwenye dari. Bidhaa zimewekwa vibandiko vya kuonyesha bei.

Chumba hiki ni safi na kimepangwa vizuri. Kina vifaa vya watoto vya kuchezea. Sakafu yake ni safi na lina vigae vyeupe. Taa zimemulika chumba hiki ili kuleta mwangaza.